Mkononi mwa mtu kuna noti nyingi za shillingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa, noti hizi zinaonyesha wazi maandishi Kenya na nambari elfu moja zikiashiria thamani yake.

Haya ni mazingira ya duka dogo la biashara, labda la huduma za kifedha ambapo wanaume wawili wamekaa nje. Mmoja amevaa shati la samawati na mwingine amevaa shati la rangi ya chungwa.

Mwanamke amesimama karibu na mashine za kuuza maziwa na mafuta. Mashine hizi zimepangwa ndani ya duka na bidhaa nyingine pia zinaonekana kwenye rafu nyuma.

Kibanda kilichojaa matunda mbalimbali yanayouzwa kinaonekana, matunda haya ni kama vile machungwa, ndizi na maembe. Kuna pia vikapu vya plastiki vilivyojaa matunda na masanduku mengine yaliyofungashwa chini ya meza.

Soko hili linaonyesha bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga safi zilizopangwa vizuri kwenye vibanda, pia kuna nguo au vitambaa vilivyotundikwa na mazingira yanaashiria shughuli za kibiashara sokoni.

Gari la kifahari la njano, limewekwa kwenye chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa ya glasi, chumba hicho kina miundo wa kisasa, na kuna pete kubwa ya taa inayoning'inia juu ya gari.

Haya ni mazingira ya soko la matunda ambapo ndizi nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa , pia kuna mananasi na matunda mengine. Muuzaji anaoenakana upande wa kushoto.

Trela ya kubebea magari yenye ghorofa mbili imebeba magari kadhaa likiwemo gari jeupe na jeusi. Muundo wake wa ghorofa mbili uruhusu usafirishaji wa magari mengi kwa wakati mmoja.

Mstari wa kuunganisha mabasi unaonekana ukiwa na miili kadha ya mabasi katika hatua mbalimbali za ukamilishaji, mabasi ya rangi ya chungwa na meupe yanajitokeza, yakiwa yamepangwa kwenye laini ya uzalishaji ndani ya jengo la kiwanda.

Gari dogo la abiria limesimama kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake. Gari hili linaonekana kutumika kwa biashara ya usafirishaji au kutoa huduma za kifedha kama inavyoonekana kutoka kwa matangazo yalioandikwa pembeni.

Huu ni mtazamo wa barabara inayoonyesha safu ndefu ya magari yaliyopangwa kando ya njia ya miguu. Nyuma kuna jengo kubwa na miti ,pamoja na nguzo za umeme na nyaya.

Watu wawili wamesimama mlangoni mwa duka. Mmoja akiwa amevaa shati nyekundu na kaptura, na mwingine amevaa shati la milia na suruali la samawati.

Huu ni mkusanyiko wa vitambaa vya ankara vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu vikionyesha rangi na mfumo mbali mbali. Vitambaa hivi vimekunjwa na kupangwa kwa uangalifu vikijaza rafu mbili zilizojaa huku vingine vikionekana vikiwa vimefungwa kwenye vifurushi.

Huu ni mswada wa noti ya shilingi elfu moja ya kenya, ukiwa na picha ya raisi wa zamani wa Kenya upande mmoja na picha ya tembo upande mwingine.

Huu ni mlango wa duka ya kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalum. Kwenye ukuta wa nyuma kuna picha kubwa ya ng'ombe na pia maandishi yanasomeka.

Huu ni mwonekano wa ndani wa chumba cha maonyesho ya magari ambapo magari kadhaa mapya yamepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa. Magari hayo yanaonekana kungaa na yameegeshwa kwenye sakafu safi.

Duka hili limejaa bidhaa mbalimbali za ufundi na sanaa zikiwemo sanamu za mbao, vitu vya ngozi na mapambo mengine ya kitamaduni. Vitu hivi vimepangwa kwa wingi kwenye rafu na meza, ikionyesha utajiri wa kazi za mikono zinazouzwa mahali hapa.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo sandali. Viatu hivi vimepangwa kwa wengi na vina rangi tofauti tofauti, kuashiria soko au duka la viatu.

Huu ni mwonekano wa ndani wa chumba cha maonyesho ya magari ambapo safu ya magari mapya yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa . Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yamepangwa safi na madirisha makubwa yana ruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani.

Hii ni noti ya elfu moja ya kenya, iliyotolewa mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Inaonyesha jengo la Benki Kuu Ya Kenya, na sanamu ya Jomo Kenyatta ikiwa na maandishi yanayosema, shilingi elfu moja.

Funguo za gari zilizoning'inia kwenye kioo cha mlango inaweza kuwakilisha fursa ya kupata huduma za kifedha kama vile mkopo wa gari , bima ya gari au hata kukodisha gari.

Huu ni mkusanyiko wa vikapu vingi vilivyofumwa vyenye rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa pamoja na kuonyesha ufundi wa mkono.

Hii ni mazingira ya soko lenye shughuli nyingi, ambapo rundo kubwa la kabichi limepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wanaonekana wakitembea katikati ya vibanda, na kuna bidhaa zingine zinaonekana zikiuzwa nyuma ya rundo la kabichi.

Huu ni mkusanyiko wa bidhaa za sanaa za kiafrika. Zikiwemo sanamu za wanyama na ngao ndogo, zikionyesha kwenye ukuta au sehemu nyingine. Inaonekana kama soko la bidhaa za kitamaduni au duka la zawadi.

Mtu anaonekana akipanga masanduku yaliyojaa nyanya sokoni, huku wengine wakiendelea na shughuli zao za kibiashara na magari yakionekana kwa mbali. Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi za uuzaji wa mazao.

Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia rundo la noti la shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kama feni. Noti hizi zina rangi ya kijani na kahawia na zinapicha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta.

Gari jeusi aina ya Subaru Impreza enye milango minne limeegeshwa kwenye nyasi likiwa karibu na gari jeupe. Magurudumu yake yana spoki nyeusi na fedha.

Huu ni mkusanyiko wa samaki waliokaushwa, unaonekana kama bidhaa ya kuuzwa au kuhifadhiwa, samaki hao wamepangwa kwa wingi na baadhi yao wamefungwa au kuwekwa kwenye vifungashio

Duka dogo linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu na makabati . Milango ya duka imefunguliwa na kreti mbili inaonekana.

Soko kubwa linaonekana likishughulika huku watu wengi wakichagua nguo zilizotumika zilirundikwa kwa wingi. Wateja na wauzaji wanashughulika katikati ya marundo makubwa ya nguo.

Gari la kifahari lenye rangi ya samawati linasafirishwa kwa uangalifu juu ya lori jeupe la kubebea magari, likionyesha jinsi magari yanavyoweza kusafirishwa salama kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Watu wamekusanyika katika eneo lenye nyasi na miti, wengine wamekaa chini, huku wengine wamesimama, magari kadha yameegeshwa karibu nao likiwemo gari kubwa la kubeba mizigo lenye rangi ya fedha.

Magari ya kifahari yamepangwa vizuri katika uwanja, yakiwa tayari kuuzwa. Yanaonekana kuwa na rangi mbalimbali, yakiashiria kuwa ni katika eneo la mauzo ya magari.

Gari hili jeupe la abiria ambalo linaonekana kuwa ni matatu au basi ndogo la usafiri wa umma nchini Kenya, limesimama barabarani chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Huu ni mchoro unaoonyesha bango la duka la kubadilisha fedha. Linaonekana kuwa sehemu ya jengo na chini yake kuna sehemu ya kuegesha magari au eneo la wazi.

Noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zinaoenekana zikiwa zimewekwa juu ya uso flani, labda meza au sakafu.

Kuna ubao wa viwango vya kubadilisha fedha wa kielektroniki unaoonyesha viwango vya kubadilishana fedha mbalimbali, ikiwemo dola ya Marekani, pauni ya uingereza, dola ya Australia na sarafu nyinginezo.

Huu ni uwanja wa maonyesha wa magari ya kifahari uliopo kando ya barabara, magari kadha yameegeshwa kwa safu yakionyesha miundo mbalimbali.

Duka dogo imejaa viatu vya wazi vilivyotengenezwa kwa mikono vikiwa vimetundikwa kwa wingi kwenye fremu ya mbao vikionyesha aina mbali mbali za rangi na miundo.

Kifaa cha PesaPal kinatumika kukamilisha malipo, kikionyesha kiasi cha elfu sitini na mbili. Mkono unashikilia kadi ya benki ya Visa , ikionyesha mchakato wa malipo kwa kutumia kadi kwenye kifaa hicho.

Huu ni ukumbi mkubwa wa maonyesho ya magari. Ukiwa na magari kadhaa meusi yaliyopangwa ndani. Mwangaza umetoka juu na sakafu ina vigae vyeupe vinavyong'aa.

Taswira hii inaonyesha duka la viatu lililopangwa kwa namna isiyo rasmi. Likiwa na jozi nyingi za viatu kuanzia sandari na viatu vya michezo ,vilivyopangwa kwenye rafu na kuning'inia. Chini kuna ndoo nyekundu.

Huu ni mkusanyiko wa shanga zenye rangi mbali mbali zikiwemo mikufu na bangili zikionyesha ufundi wa kuvutia na vivutio vya kitamaduni.

Hii ni tangazo la bima ya pikipiki kutoka shirika la bima la Anziano. Inaonyesha ofa za bima, ikiwemo bima ya mwaka mmoja kwa shilingi elfu nne na bima ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili na mia tano.

Gari aina ya Toyota ya rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mengine ikipendekeza eneo la wazi au la kijani kibichi.

Msururu wa magari meupe umepangwa vizuri katika eneo la maegesho chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe, magari hayo yanaonekana kuwa magari makubwa.

Magari haya yanaonekana kung'aa na yamepangwa vizuri ndani ya eneo la maonyesho, likionyesha nembo ya Hyundai juu ya magari hayo.

Huu ni mtazamo wa soko kubwa, inaonyesha shughuli nyingi za wanunuzi na wauzaji katikati ya bidhaa mbali mbali kama vile matunda na mboga zilizopangwa chini au kwenye mkeka. Watu wamevaa mavazi mbali mbali na baadhi yao wamebeba miavuli kujikinga na mvua.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri yamesimama nje chini ya anga la samawati lenye mawingu. Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yanang'aa yakionyesha miundo tofauti na rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi.

Huu ni mkusanyiko wa matikiti maji yaliyopangwa na chungwa moja linaonekana kando. Matikiti hayo yana rangi ya kijani iliyokolea na mistari ya kijani kibichi.

Mandhari haya yanaonyesha eneo la maegesho ya gari labda katika kituo cha kuuza magari. Katika mstari wa mbele kuna gari la rangi ya samawati likiwa mbele ya gari jingine kubwa lenye rangi ya chungwa.

Mikono miwili inaonekana ikishika noti mbili tofauti za fedha za Kenya, zikiwa zimetandazwa juu ya meza. Noti ya juu ni ya thamani ya shilingi elfu moja, huku noti ya chini ni ya thamani ya shilingi hamsini.

Risiti hii ina maelezo ya malipo yaliyofanywa. Ikiwemo ada ya huduma na ada ya urahisi. Inaonekana kama nakala ya serekali ya malipo hayo.

Msururu wa magari ya kifahari aina ya mitsubishi yamepangwa ndani ya karakana au eneo la maonyesho, gari la kwanza ni jeupe, likifuatwa na jekundu na lingine ni nyeusi.

Milango miwili ya duka imefunguliwa, ikionyesha bidhaa za maziwa ndani. Rangi ya samawati na nyeupe ndio zinazotawala, kwenye jengo na mabango, zikiambatana na picha za milima na maziwa.

Mwanamke anachagua bidhaa kutoka kwenye rafu za duka kubwa zikiwa zimepangwa vizuri. Rafu hizo zimejaa katoni za maziwa za rangi mbali mbali zikionyesha wingi wa chaguo kwa mteja.

Gari hili linaonekana likiwa limeegeshwa nje, linaonekana kuwa gari imara na ya kifahari, ikiwa na sehemu za juu za kubeba mzigo na kioo cheusi cha nyuma, inawezakana gari hili linatangazwa kwa ajili ya kuuzwa.

Huu ni mfumo wa kutoa huduma za kifedha ambapo wateja wanasimama kwenye kaunta za mawakala kufanya miamala, kaunta hizo zinaonekana kuwa na namba za utambulisho zikionyesha vituo tafauti vya huduma Kwa wateja

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ndefu na miti mingi nyuma yake. Magurudumu yake yana muundo wa kipekee na madirisha yamepakwa rangi nyeusi yakionyesha urembo na faragha.

Duka linaonekana likitoa bidhaa za maziwa, ice cream na maji ya kunywa yaliyofungashwa.

Hili ni duka la maziwa, likionyesha shughuli za kibiashara zinazohusiana na bidhaa za maziwa na huduma za kifedha zinazoweza kutokana na biashara kama hiyo. Mbele ya duka kuna mteja amesimama akihudumiwa kwenye dirisha la mauzo.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi ikiwa na miti mirefu nyuma yake. Magari mengine yanaonekana kwa mbali nyuma ya gari hilo.

Kuna kibanda cha pesa chenye rangi ya kijani kibichi. Kuna pia jokovu la vinywaji linaloonekana ndani likiwa na chupa kadhaa za vinywaji.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, ambapo muuzaji anaonekana akihudumia wateja wake. Kuna aina mbalimbali za mboga na matunda yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda, ikiwemo pilipili hoho ya kijani, nyanya na vitunguu.

Soko hili linaonyesha shughuli nyingi za biashara ambapo watu wengi wanauza na kununua matunda na mboga mbali mbali zilizopangwa chini.

Noti za shilingi za Kenya zinaonekana zikiwa zimetandazwa juu ya sehemu ya meza . Kuna noti za thamani tofauti ikiwemo noti za elfu moja na noti za mia tano.

Magari kadhaa yaliyopangwa kwa safu yanaonekana yakiwa na rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati na nyeupe, yakiyakisi mwanga wa jua. Taa za nyuma za magari zinaonekana wazi, zikionyesha mpangilio wa magari yaliyoegeshwa.

Soko hili linaonyesha ndoo kadhaa zilizojaa viazi, zimewekwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa chekundu, chini ya ndoo hizo karoti nyingi zimepangwa kwa usawa zikiwa zimechanganyikana na pilipili hoho chache za kijani na matango yamepangwa kando yake.

Eneo la maegesho ya magari linaonekana likiwa na safu ya magari yaliyopangwa vizuri, mbele kuna gari jekundu.

Mandhari haya yanaonyesha magari matatu yaliyosimama kwenye eneo la nyasi, likionekana ni kama uwanja ama bustani.

Huu ni mkusanyiko wa noti za Kenya, zikiwemo noti za elfu moja, na noti za shillingi mia moja. Zimeonekana zikishikiliwa mkononi, huku zikionyesha nembo ya benki kuu ya Kenya na maandishi ya Kenya.

Kuna magari ya rangi tofauti yaliyopangwa, na umati wa watu unatembea ukiyachunguza. Anga inaonekana kuwa ya ndani na taa nyingi na mabango ya maonyesho.

Huu ni mkusanyiko wa ndizi mbichi zikiwa zimepangwa kwenye vyombo viwili na kuonyesha sokoni au sehemu ya kuuzia bidhaa. Nyuma yake kuna rundo la mboga zingine kama vile viazi vitamu.

Duka la nyama linaonyesha vipande mbalimbali vya nyama vikiwa vimetundikwa na vingine vikiwa ndani ya friji ya kuonyeshea. Nyama iliyochinjwa inaonekana safi na imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Huu ni mkusanyiko wa maboga na matango, baadhi yameiva kabisa na yana rangi ya chungwa na kijani, huku mengine yakiwa na rangi ya kahawia nyeupe na umbo refu.

Taswira hii inaonyesha bidhaa mbalimbali za sokoni, vikiwemo viazi zilizopangwa kwa wingi pamoja na vitunguu vilivyopangwa vizuri katika sehemu tofauti.

Gari mbili zimeegeshwa kando kando mbele ya ukuta wenye mistari. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kifahari na yameegeshwa vizuri kwenye eneo la wazi.